Hawa ni ng'ombe wa maziwa na tunaona wamejengewa vizuri sana na tena tunaona pia wamejengewa hata na visima vya kuja kunywa maji wanaposikia kiu na hali boma hilo liko katika hali nzuri.

Bila shaka hapa ni sokoni ,tunaona wauzaji wasamaki na wanunuzi wakija kununua samaki yao. Tunaona watu wamejipanga kila mmoja amepanga bidhaa yake akisubiri wateja wakuje kununua.